Huu ni nguzo ya chuma unaotumika kubeba nyaya za umeme ya volti ya juu zikisafirisha umeme kutoka vituo vya kuzalisha hadi vituo vidogo vya kusambaza na hatimaye kwa watumiaji.

Huu ni kituo cha kupoeza umeme. Kituo hiki kina vifaa muhimu kama vile transfoma kubwa zinazobadilisha viwango vya volteji ya umeme. Pia kuna nguzo za chuma zinazobeba nyaya za umeme na vifaa vingine vya usambazaji wa umeme.

Huu ni kituo cha kupoza umeme chenye miundombinu ya nyaya za umeme ya juu na vifaa vingine vya kusambaza na kudhibiti umeme. Kituo hiki kimejengwa chini ya anga safi ya bluu.

Huu ni kiwanda chenye miundombinu mikubwa ya viwandani, ikiwemo maomba makubwa na majengo ya viwanda. Kuna moshi ikitoa ardhini karibu na barabara na taa ya barabarani inaonekana upande wa kulia.

Huu ni kituo cha umeme, kituo hiki kina miundo mikubwa ya chuma inayobeba nyaya na vifaa vya umeme. Kuna transfoma, swichi na viunganishi vingine vinavyotumika kudhibiti na kusambaza umeme.

Huu ni mtambo wa kuzalisha umeme, pengine mtambo wa joto ardhi au mtambo wa umeme wa mafuta. Inaonekana kuwa na majengo makubwa na minara ya kupoesha inayotoa mvuke. Zikionyesha shughuli za usafishaji wa nishati.

Huyu ni mbala au mbala wawili, mmoja akiwa mkubwa na mwingine pembe ndefu na mwingine mdogo. Wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Nyuma yao kuna gari la safari, lenye paa wazi na watu wawili ndani wakiangalia wanyama hao.

Huu ni bwawa lenye maji yaliyofunikwa kwa sehemu na majani makubwa ya kijani kibichi ya water lilies baadhi ya majani yanaonekana kuelea juu ya maji na kunaweza kuwa na samaki wadogo wakielea chini ya uzio wa maji.

Huu ni bustani au eneo la wazi lenye miti mingi na nyasi. kuna miti mikubwa ya majani mengi na chini ya mmoja wa miti hiyo, kuna meza na viti vya picnic ikionyesha mahali ya kupumzika au kula.

Huu ni makazi duni ya Kibera ambayo ni mojawapo ya makazi duni makubwa zaidi barani Afrika yaliyomo Nairobi. Inaonyesha nyumba zilizojengwa kwa vifaa mbalimbali na mazingira yenye uchafu mwingi.

Hawa ni watu wakifanya kazi katika shimo au mfereji. Inaonekana kuna watu wawili au watatu kwenye ndani ya shimo na vifaa vya ujenzi au kazi za asili inaweza kuonekana karibu nao. Mazingira yanaonekana kuwa ya ujenzi au uchimbaji.

Huyu mtu akichagua takataka kutoka kwenye chombo kikubwa cha plastiki huku kukiwa na rundo la takataka zingine zilizotawanyika chini. Linaonekana ni eneo la kutupa taka au mahali pa kusanya na kuchambua taka.

Huu ni eneo lililoathiriwa na mafuriko, ambapo maji mengi yaliyochafuka yanaonekana yakipita katikati ya makaazi ya watu. Upande wa kulia, kuna miundo iliyoharibika au iliyoanguka, inayofanana na nyumba au vibanda vilivyobomolewa, na nguvu ya maji.

Hawa ni twiga kadhaa, mmoja akiwa katikati akitembea huku wengine wawili wakiwa karibu naye. Mandhari ya nyuma ina onyesha miti na mimea ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya asili au hifadhi ya wanyama pori.

Hawa ni ndege. Ndege hawa wawili ni wa jamii wa spotted wako katika mazingira ya mimea na ardhi enye mawe au udongo panao ashiria makaazi ya asili.

Huu ni mti mkubwa wenye majani mengi, iliopandwa katikati ya eneo lenye mimea mengine midogo midogo na mawe. Nyuma ya mti, kuna majengo yanayoonekana kuwa ya shule au taasisi fulani.

Hawa ni kundi la watu wakipanda miti katika eneo lenye udongo mwingi na labda iliyoadhiriwa na mafuriko. Watu hawa wanaonekana wamevaa nguo za kawaida, na baadhi yao wamevaa vest za usalama zenye rangi angavu.

Hawa ni korongo wawili wenye taji ya kijivu wakitembea kwenye nyasi ndefu katikati kuna korongo wawili ambao wana sifa ya taji ya dhahabu inayo fanana na kilemba juu ya vichwa vyao. Nyuma yao kuna mandhari hafifu ya milima au majengo.

Huu ni eneo lililoharibika, au rundo la taka na chafu. Kuna mabaki ya vitu mbalimbali kama vile nguo, mifuko, na labda mabaki ya miundo fulani. Mazingira yanaonekana kuwa kame na yenye vumbi, na kuna miti michache mbali. Kwa nyuma, kuna miundo inayofanana na makaazi au majengo yaliyojengwa juu ya kioo.

Hawa ni kifaru wawili wakubwa. Kifaru ni mnyama mkubwa mwenye pembe akisimama karibu na vichaka na ardhi yenye vumbi. Mandhari ya nyuma inaonyesha vichaka yenye majani ya kijani kibichi.

Kuna twiga mmoja ambaye ana madoa ya kahawia na meupe na shingo ndefu. Twiga huyu yuko katika mazingira ya asili yenye miti na nyasi. Nyuma ya twiga kuna miti mingi na vichaka na ardhi inaonekana kuwa na nyasi kavu.

Huu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mlinzi wa wanyamapori au daktari wa mifugo akitembea karibu na kifaru mweusi mchanga katika mazingira ya wazi kwenye nyasi kavu. Mtu huyu amevalia sare na anaonekana kushika kitambaa au blanketi yenye mstari.

Hawa ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi ya manjano zilizong'aa , wakiwa wamesimama kwenye mkondo wa maji au mto. Maji yanaonekana kua mafupi na yanaonekana kua na matope au uchafu.

Huu ni eneo lenye rundu kubwa la taka za plastiki zikiwa zimekusanywa na kupangwa katika minara au ukuta inaonekana kama kituo cha kusanya au kusindika taka ya plastiki ,katikati ya rundu hili la plastiki kuna njia ndogo na kwa umbali kuna mtu amesimama.

Huyu ni twiga, akishirikiana na watu wawili, mwanaume na mwanamke kwenye jukwaa la mbao. Twiga huyu, ameinua kichwa chake, na anaonekana akichungulia au kuangaliana na watu hao. Labda akilishwa au akipigwa picha.

Huu ni eneo lenye makazi duni. Nyumba zimejengwa kwa vifaa visivyo rasmi kama vile mabati na mbao. Mazingira kuna rundo kubwa la taka na uchafu unaoteremka kuelekea maji. Uwezekano mkubwa ni mto au mkondo wa maji.

Huu ni eneo kubwa, lingine la viwanda au la kuchakata taka. Lililojaa rundu la mabaki ya chuma au vifaa vya taka chini ya anga lenye mawingu meupe.

Huu ni matatu, likiwa limeekeshwa barabarani labda katika mji, mlango wa abiria imefunguliwa na watu wanaonekana wakishuka au kupanda. Kuna machengo na mapango kando ya barabara

Huu ni jengo kadhaa yenye ghorofa nyingi yenye usanifu tofauti yanayoashiria eneo la biashara au makazi. Magari kadhaa yanaonekana barabarani ikiwemo matatu.

Huu ni basi la abiria lenye rangi ya waridi likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo na pia ndani yake. Mandhari inaonekana kuwa katika mazingira ya mjini.

Haya ni mabasi ya umeme yanayo tambulika kwa maandishi electric yanayoonekana kwenye upande wa basi la mbele. Watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi hayo. Katika eneo la mjini yanaonekana kuwa kituo cha mabasi au mahali pa kuegesha mabasi.

Huu ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, labda katika jiji au eneo lenye watu wengi. Katika upande wa kushoto kuna sehemu ya mbele ya basi ndogo au matatu.

Huu ni eneo la barabara yenye shughuli nyingi kuna basi ndogo jeupe likiloandikwa Tramuk na Supreme Shuttle karibu na basi hilo kuna bango kubwa lenye namba 500 na melezo ya Nakuru Direct.

Hili ni matatu ambayo ni gari la usafiri wa umma ikiwa imesimama barabarani. Matatu hiyo ina rangi ya manjano na maandishi. Mtu mmoja anaonekana kuwa kondakta amesimama karibu na matatu akishika bango lenye nambari thelathini.

Huu ni basi la citi hoppa jijini. Basi hili lina rangi ya kijani kibichi na nyeupe na lina nambari elfu nane mbele yake. Pia lina nembo ya citi hoppa na kuna watu wengine na magari mengine barabarani.

Huu ni nyuma ya basi la abiria la rangi ya bluu. Kwenye kioo cha nyuma cha basi, kuna maandishi makubwa. Chini ya maandishi hayo upande wa kushoto, kuna maneno ya metro na upande wa kulia kuna namba ya usajili.

Huu ni barabara yenye magari mawili; basi kubwa lenye rangi ya kijani na nyekundu na maneno solid rock yameandikwa ubavuni na gari ndogo aina ya van jeupe. Kuna watu wachache wamesimama karibu na basi

Huu ni mandhari ya barabara, yenye mabasi mawili ya buluu. Basi moja lina picha ya mwanamke na maandishi ya Hopa nyuma. Pia kuna bango yenye orodha ya maeneo.

Huu ni mfumo wa usafiri wa umma unaoonekana kuwa basi ndogo au matatu lililopakwa rangi ya kijani na njano. Mbele ya basi neno Hoppa limeandikwa kwa herufi kubwa.

Huu ni sehemu ya barabara kuu. Inaonyesha barabara kubwa yenye njia nyingi ikiwa na magari machache yanayopita. Juu ya barabara kuna daraja la kisasa la waenda kwa miguu lenye rangi ya bluu likiwezesha watu kuvuka barabara kwa usalama.

Huu ni barabara yenye watu na basi kubwa, inaonekana kua basi la abiria. Kuna miti kando ya barabara, na watu wanatembea kwenye kingo za barabara. Basi lina rangi ya blue , na linanaonekana kua na matangazo au maandishi kando yake.

Huu ni barabara kuu, barabara ina njia nyingi na magari yanaonekana yakitembea pande zote mbili. Kando ya barabara kuna mabango makubwa ya matangazo na mnara wa maji unaonekana kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Huu ni barabara yenye shungli nyingi labda katika jiji. Kuna mabasi mengi yanaonekana kama matatu yakiwa yamejaa watu. Pia kuna pikipiki na watu wengine wanatembea Kwa miguu.

Huu ni barabara kuu inayoelekea mbele ikiwa na magari machache yanaonekana barabarani. Kuna alama kubwa ya barabara iliyowekwa juu yenye maandishi na maelezo mengine barabarani.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi labda jijini. Kuna magari mengi barabarani ikiwemo matatu, magari ya kawaida na labda mabasi makubwa zaidi. Na watu pia wanaotembea kando ya barabara na bidhaa yao wako karibu na magari.

Huu ni msongamano wa magari barabarani. Kuna magari mengi, malori na mabasi yaliyosimama au yakisonga polepole kwenye barabara yenye vichoro vingi. Upande wa kulia wa barabara kuna watu kadhaa wamesimama karibu na lori.

Huu ni eneo lenye shughuli nyingi la mjini labda kituo cha mabasi au barabara lenye msongamano wa magari. Watu kadhaa wanaonekana, baadhi yao wakiwa wamevaa fulana za rangi ya zambarau zenye jaketi za usalama.

Huu ni mandhari wa barabara enye shughuli nyingi ikiwemo matatu ya Kenya enye rangi nyingi na mapambo ya kipekee, ikiwa imesimama katikati. Karibu na matatu kuna watu wanaotembea na gari jingine jekundu linaonekana upande wa kushoto.

Huu ni lori kubwa la kijani, liko barabarani likiwa limebeba baadhi ya watu juu yake. Kuna majengo marefu kando ya barabara na watu wachache wanatembea karibu. Bendera nyeupe imeanikwa nyuma ya lori.

Huu ni mabomba ambalo maji yanatiririka kutoka humo. Maji yanaonekana yakimiminika kutoka kwenye bomba yakitengeneza mkondo unaoanguka chini. Nyuma ya bomba na maji kuna mandhari iliyofifia labda ukuta au ardhi yenye unyevu.

Huu ni mto au mfereji uliochafuliwa sana ukiwa na rundu kubwa la taka na uchafu kando kando, kuna takataka nyingi za aina mbalimbali ikiwemo nguo ,plastiki na vitu vingine vilivyotupwa.

Huu ni sehemu ya ndani ya jengo au chumba, inaonekana kuna dirisha za fremu za chuma na kioo upande wa kushoto, upande wa kulia kuna mlango au sehemu ya kuingilia yenye nondo za chuma kama tili.

Huu ni rundo la udongo au mchanga, labda uliotokana na uchimbaji. Katikati ya udongo huwa kuna kitu chembamba, chepesi kinachofanana na waya au bomba. Chini ya rundo la udongo kuna alama za tairi ya machine iliyopita kwenye udongo.

Hizi ni rundo la takataka au uchafu chini, karibu na eneo lenye nyasi cha kijani kibichi. Mandhari ya nyuma, inaonyesha mandhari iliyojengwa, kama shule, au maduka ya kuuza bidhaa mbalimbali.

Huu ni rundo kubwa la takataka zilizorundikwa mbele ya jengo, ambalo linaonekana kuwa limechakaa na lina rangi ya bluu. Nyuma ya takataka kuna eneo lenye nyasi na mimea. Mandhari inaonekana kuwa chafu na isiyo safi.